Mchesaji mmoja akiwa pale ameruka, akiwa pale chuu kama amevaa shati lake nyekundu, kando yake kuna watu ambao wameangalia, kuna wa mama mmoja wakiwa kando kando, kama wamekaa, kiti.

Mashambiki hawa hasa kuna mwenye ameshika karatasi ambayo ameandika we now need Man city wakiwa huwa wana support ama wanaonyesha upendo katika timu huo wa Man city.

Mashabiki hawa wakiwa wamevaa nguo anayofanana ambayo imeandikwa Gor Mahia, huenda wameibuka ushindi katika mchezo huo na Gor mahia wameibuka washindi kwa sababu wanasherehekea.

Washambiki ambao wamevaa sare zao nyekundu wakiwa katika uwanja, wengi wao wameshika bendera ya Kenya. Hao inamaanisha wamekuja kusoppurt timu ya Kenya wakitaka kuebuka ushindi.

Kitambulisho hiki ikiwa pale na kuna mtu ambaye ameonekana pale. Hii ni kitambulisho ya jamhuri ya Kenya kwa mtu ambaye anaitwa Joshua na yeye ndio mkenya na anaitwa Ken.

Timu moja wachezaji hao ambao wamevaa sare zinazofanana, wakiwa wanashughulikia ama wanashangilia . Huenda wameibuka ushindi katika mchezo huo wa mpira wa mguu.

Jaji kuu wa jamhuri wa Kenya akiwa ameshika bibilia, kando yake kuna jaji wenzake alafu nyuma kuna bendera mbili ya Kenya. Yeye akiwa anaapishwa ama akiongea kutumia hio spika.

Wanaume hawa watatu, wote wakiwa wameketi pale kama wanaandika makaratasi ,Kando yake kuna watu ambao wamepanga laini huenda ni siku ya uchaguzi ,wamekuja kupiga kura hao watu.

Viongozi hawa akiwapo aliyekuwa rais kuu wa kenya Uhuru Kenyatta, kando yake kuna polisi kuu ambaye amevaa sare zake , alafu pia kuna viongozi tofauti tofauti waliyepo pale.

Wanaume wawili wakiwa wanasalamiana, mmoja akiwa amevaa suti yake nyeusi alafu mwingine akiwa amevaa shati lake nyekundu ambayo imeandikwa KDF. Huyu mwenye suti akiwa anampea shati huyo kijana.

Watu wamekuja kwa wingi katika hile chumba la huduma, pale watu wamekaa kwenye viti wakiwa wanapanga laini hili huamu wao ufike, mfanyikazi mwanamke moja akiwa pale anapita hapo mbele.

Aliyeketi Rais wa Jamhuri ya Kenya akiwa pale anaonyesha ama wanazungumza na wajaji wakuu watatu, wote wakiwa wamevaa sare za kazi ya rangi nyekundu.

Daktari akiwa amesimama kando ya mwanaume ambaye ameketi pale huyu mwanaume akiwa amevaa miwani yake nyekundu. Huyu mwanume anaweza kuwa na tatizo la macho.

Hapa ni chumba kuu ya huduma. Pale wafanyakazi wakiwa wamevaa sare zinazofanana wakiwa wameketi alafu mbele yao kuna mwanaume huenda ni kiongozi anawaelimisha jinsi kazi inafaa kufanyika pale.

Viongozi wengi ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwepo pale mbele ya chumba ya kuunda sheria wote mmoja akiwa anatoa hotuba akiwa amesimama mbele ya spika.

Wachezaji hawa ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa katika kiwanja hio. Kando yao kuna mashambiki ambao wamekuja ili kuhudhuria uchezaji huo iliokuwa inafanyika pale.

Jaji kuu wa Kenya akiwa amesimama pale alafu nyuma yake kuna jaji wenzake. Wao wakiwa tayari kutoa hotuba yao kwa wanahabari ama wakenya ikiongozwa na jaji kuu wa Kenya Martha Koome.

Wachezaji wa timu mbili wakiwa katika uwanja huo, kando yake kuna mashabiki ambao wamekuja kuhudhuria mchezo huu hawa wachezaji wakuwa wanashindana katika mchezo mpira wa mguu.

Wachezaji hawa ikiwa ni timu mbili wakiwa wanacheza mchezo wao wa mpira wa mkono. Hawa ni wasichana. Pale kando kuna mashambiki ambao wamekuja ili kuonyesha support na upendo kwa ile timu ambao wangetaka kuibuka ushindi.

Watu wamekuja kwa wingi katika ile chumba la huduma, pale watu wamekaa kwenye viti wakiwa wanapanga laini ili awamu wao ufike. Mfanyakazi mwanamke mmoja akiwa pale anapita hapo mbele.

Kiongozi naibu wa rais akiwa pale anasoma orodha, kuna mwanaume mmoja ambaye ameshika mtoto. Kando yake kuna wafanyikazi wa huduma wakiwa pale wamekuja ili kuonyesha ama kusupport naibu wa rais.

Wachezaji hawa wa timu mbili wakiwa katika kiwanja wakicheza mchezo huo wa mpira wa mkono. Pale kuna mashabiki pia wamekuja ili kuonyesha support kwa ile timu.

Mashambiki hawa wakiwa katika kiwanja. Kuna msichana huyu mmoja ambaye ameshika bendera ya Kenya na tena amevaa miwani. Wao wamekuja katika kiwanja hilo kuonyesha support .

Hapa ni chumba, la, ni la huduma ambapo watu wame pi, wamekaa kwa kiti wakiwa wamepanga laini ili kuhubiriwa, pale, pale kuna mwanaume mmoja, ambaye amesimama, kando ya hawa.

Hizi ni tikiti ambazo mtu huwa anahitaji wakati ambapo anataka kuhama ama kuenda katika nchi ingine. Hizi ni hasa unapohitaji mtu yoyote anafaa kuwa nazo, ikiwa pale imeekwa katika meza yake, rangi nyeupe.

Hapa wafanyikazi wa huduma ambao wamevaa sare wakiwa wamesimama pale nyuma. Alafu hapa mbele kuna watu wengi ambao wamekuja kama wamepanga laini ili waweze kusaidiwa na hawa wafanyikazi wa huduma.

Ndizi hizi zikiwa zimekatwa mingi na wakayapanga kwa laini inayovutia kwa rangi. Wakulima wamepanga ndizi hizo wakiwa wakitayarisha kupeleka soko ili waweze kuuza ndizi hizo.

Viongozi hawa wakiwa wameendesha na mwanaume mmoja akiwa anapewa kitabu na mwanaume mwingine, uenda anaapishwa cheo ama anapewa ofisi kuu. Nyuma yao kuna watu tena wamekuja kuonyesha support na upendo.

Ofisini huku ni huduma kuna watu wengi ambao wamevaa sare zinazofana huenda hawa ni wafanyikazi. Kuna wenye wameketi pale kwa makompyta yao kando yao kuna watu ambao wameketi katika viti wakiwa kwa laini.

Kompyuta hizi mbili kwa rangi yake nyeusi ikiwa pale imeegezwa ama imesimama katika meza nyeupe. Kando yake kuna vitabu ambayo imeekwa kwa laini imepangwa. Alafu hapa kuna viti kwa rangi yake nyeupe.

Wachezaji hawa wa timu wakiwa katika kiwanja huo wakiwa wanacheza katika mchezo huo wa mpira wa mguu. Pale tena kuna mashambiki wengi ambao wamehudhuria mchezo huo.

Hapa ni uwanja ambapo mashambiki ama wachezaji ambao walikuwa wamevaa sare zinazofanana uenda wameibuka ushindi kama wamepiga mikono. Alafu pale kando kuna mashambiki ambao wamekuja ili kuonyesha support kwa hio timu.

Mashambiki hawa wakiwa katika kiwanja. Kuna mmoja ambaye amevaa bendera ya Kenya. Wote wakiwa wamekuja ili kuonyesha support timu ya Kenya katika mchezo ambayo ilikuwa inaendelea katika uwanja huo.

Mashabiki hawa wakiwa wamevaa sare zinazofanana. Mmoja akiwa ameshika kitu iliyoandikwa we now need mancity . Yeye amevaa sare zake za nyeupe.

Kuna mgonjwa huenda yeye ako na shida ya macho. Wao wakiwa pale, kuna daktari ambaye amesimama pale akitumia technolojia ya kisasa ili kuhakikisha ya kwamba ameponya macho ya huyu mgonjwa.

Hapa ni chumba la Huduma ambapo kuna mwanaume mmoja, ambaye amevaa sare zake za kazi, akiwa amekaa keti pale, mbele yake kuna kompyuta, wa rangi nyeusi. Yeye amekaa pale peke yake, huenda watu wametoka.

Hizi ni makaratasi mingi. Makaratasi hizi ni inaweza kuwa imetupwa na mtu yeyote ama hapa ni kwa soko ambapo siku ya soko watu hufanya biashara zao. Nakuwacha kunakuwa ni chafu. Hapa imetanyika na si kuzuri inaweza haribu na tena inaweza leta maugonjwa.

Hapa ni chumba la huduma, wafanyikazi wote ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa tayari kushuhudia watu. Hapa kuna mama mmoja amesimama kama anacheka, akiwa amepanga faili zake vizuri ili za kuvutia ili zisipoteze na isivunje wakati.

Hawa watu ni wanasiasa, wote wakiwa wameshika karatasi linayoonyesha kundi ama kiongozi wao ambaye angeitaka kuongoza. Katika karatasi yao, imeandikwa PNU Kazi Iendelee. Maanake watu wanaokuwa kwenye siasa, wanasupport mtu wa PNU wa katika kuwa kiongozi wao katika chaguo ama kura inayofanya.

Hii picha inaonyesha wachezaji wa timu moja ambao wamevaa sare zao za nyeusi. Wanaweza kuwa wameibuka washindi maanake na tena wanatoka katika nchi la Kenya wakiwa wamebeba bendera yao ambayo ni ya Kenya.

Hapa ni chumba la huduma ambayo wafanyikazi wakameka pale alafu watu wamekuja kwa wingi ili kusaidia wote wamekaa kwa viti wakingonjaa laini iwafikie wamepanga laini sawa wakingoja zamu yao iwafikie ili kusaidiwa.

Hawa ni mashabiki ambao waliokuja kwenye uwanja au sherehe fulani. Wengi wamevaa shati ambalo limeandikwa Kenya alafu kuna mmoja papa msichana ambaye amaiweka ama ameshika bendera iliyo ya Kenya. Wote wakiwa mashabikia ambao wamekuja kusherehekea.

Hizi ni ndizi ambazo imetoka kuchunwa kwa shamba zikiwa ziko tayari kupelekwa sokoni ama mkulima anaweza chukua kwake atengeneze chakula. Hii ni ambavyo imeiva na iko tayari kupelekwa pale kwa sokoni akauzwe ili apate pesa.

Kiongozi mmoja anayejulikana kama Raila amesemaika pale na ameinama akiwa anaandika kitu. Amevaa suti suti lake, alafu kando yake kuna mfanyakazi mmoja amevaa shati lake nyeusi. Wakiwa tayari pale anaandika vitu zake katika karatasi.

Hapa ni kwa chumba la huduma ambalo watu wamekuja ili wasaidie wasaidiwe kuhudumiwa. Pale watu wamekaa kwa kiti wakiwa wanapanga laini wakiongoja kufika wakati wao waweze waweze kuendelezwa ama kuhudumiwa.

Hapa watu wengi wamefurika ilikuja kuhudumiwa na watu wa huduma. Wafanyakazi ambao wameva sare moja, mashaiti lao ilikuwa na picha nyekundu wamekaa katika kiti lao alafu wafanyi kazi ama watu wengi wamekuja wakiwa wamepanga laini wakingoja kuhudumiwa.

Hawa ni viongozi ama wanaviongozi ambao wako katika siasa. Wote wamevaa nguo inayofanana. Wamevaa shati nyeupe wakiwa wanafanya siasa zao ikiwa kuna karibu kufanya kura.

Hawa ni picha ya watu viongozi wawili katika hii jamii, mmoja ni Rais aliyekuwa Rais mkuu wa Kenya Uhuru Kenyata alafu aliyekuwa jaji mkuu Maraga, Maraga aliyekuwa jaji mkuu amevaa nguo yake ya kuhitimu.

Hawa ni viongozi ama wanaume wawili ambao wamevaa suti zao nyeupe na shati zao nyeupe. Wakiwa mbele ya majaji wawili, wamevaa sare za za kikazi, wao wanasalimiana mbele ya majaji, wamesameheana ama wakiwa wametoka katika kesi.

Hii picha ni ya wachezaji wawili wa timu tofauti wote wakiwa kwenye kiwanja wakicheza mpira ya mguu wakiwa kwenye kiwanja, pale kuna mashabiki ambao wamekuja ili kushereheaa ama kuonyesha upendo kwa ile timu ambayo wanaipenda.

Hawa ni wachezaji wa team mbili, wote wamevaa sare tofautitofauti wakiwa wanashindana pale uwanja katika mchezo wa mpira wa mguu, pale kando kuna mashabiki ambao wamekuja kuonyesha upendo na sapoti kwa ile team ambalo wangeitaka kuongeza ama kukuja ushindi.

Hawa ni viongozi wa nchi la Kenya, hapa mbele yake kuna mama ambaye amepiga makofi akiwa ni jaji mkuu wa Kenya Martha Koome. Halafu katikati yake kuna gavana mmoja wa Kisumu James Orengo wakiwa na furaha ama wakiongoza mkutano fulani.

Hawa ni mashabiki wakiwa katika uwanja wakisherehekea ama wakiwa katika sherehe, wote wamevaa shati lao, kuna mama mmoja amevaa shati lake ambayo imeandikwa Kenya. Huenda alikuwa na timu yake ya Kenya akiwa anasherehekea.

Pale katika hii ofisi kuna baba mmoja ambaye amevaa koti lake nyeusi na kofia yake nyeusi. Kando yake kuna baba katika hii kaunti hapa juu imeandikwa paspoti maana unaweza enda pale unajukua tikiti kama unataka.

Hapa ni chumba ya kuuzia magari. Pale kuna gari ya rangi tofauti tofauti na tofauti na vile kuwa iko tayari kuuzwa na msajili yote ambaye akipendezwa na kile chake aweze akachukua.

Hapa ni chumba kuu ya huduma. Pale wafanyakazi wakiwa wamevaa sare zinazofanana wakiwa wameketi alafu mbele yao kuna mwanaume huenda ni kiongozi anawaelimisha jinsi kazi inafaa kufanyika pale.

Jaji kuu wa Kenya akiwa amesimama pale alafu nyuma yake kuna jaji wenzake, wao wakiwa tayari kutoa hotuba yao kwa wanahabari ama wakenya wakiongozwa na jaji kuu wa Kenya Martha Koome.